Duka la nguo la kisasa na lililo pangwa vizuri, sakafu ina rangi nyepesi lakini viage au zege iliyosafishwa na kuta zina rangi nyeupe. Dari imefungwa na taa nyingi za kisasa zinazotoa mwanga mweupe pamoja na taa chache za dari zinazong'aa.

Ndani ya duka la kisasa la nguo na vifaa labda hapa Kilifi, kuna sehemu maalum ambapo mikoba imepangwa na kuonyeshwa. Mikoba mingi ni midogo na ina rangi mbalimbali kama vile nyeusi, nyeupe, zambarau iliyokolea na krimu ikiwa imeninginizwa kwenye vibakuli vya chuma.

Ndani ya duka kubwa la nguo na viatu, labda duka la kisasa ambalo lina sakafu nyeupe safi. Kuna lafu ndefu na vibakuri vilivyo jaa nguo za aina mbalimbali, ikiwemo fulana na shati na suruali.

Duka la nguo la kisasa na lililo pangwa vizuri, sakafu inaonekana imetengenezwa kwa mbao zinazong'aa, na ukuta una rangi ya kijivu nyepesi. Dari ni nyeusi na imepambwa kwa taa nyingi ndogo zinazotoa mwanga mweupe, pamoja na feni chache za ukutani.

Duka la nguo la wanaume likiwa na madirisha makubwa ya kioo yanayoonyesha mavazi yaliyopangwa kwa uzuri kwenye mannequins . Kuna mannequins tano zilizovalia suti na shati na suruali za kisasa. Baadhi ya mannequins zimevalia suti kamili zenye tai.

Ndani ya duka la nguo labda duka la nguo za mitumba au duka kubwa la rejareja lenye sehemu mbalimbali. Kuna rafu nyingi za chuma zilizosheheni nguo zilizopangwa vizuri zikiwemo suruali, mashati na jaketi. Nguo hizo zinaonekana kuwa za aina mbalimbali kama vile kuna mashati.

Duka la nguo lililopangwa vizuri na yenye bidhaa nyingi. Kuta za nguo zina rafu nyeupe zilizojazwa na nguo zilizokunjwa na kupangwa vizuri. Nguo hizi zina rangi mbalimbali na sampuli tofauti zikiwa zimerundikwa katika vitalu vidogo.

Mbele ya maduka mawili tofauti, yanayopakana yaliyoko barabarani .Duka la kulia limeandikwa Budget wear: The thrift shop , na linaonekana kuuza nguo za mitumba au za bei nafuu. Juu ya mlango wake kuna bango lenye rangi ya alumat.

Ndani ya duka la nguo likiwa na duka nyingi za wanawake zilizoning'inizwa kwenye reli nyeusi za chuma. Kuna nguo za aina mbalimbali na rangi tofauti kama vile magauni, blauzi na sketi vikiwa na vibandikio vyekundu vya bei. Ukuta wa nyuma una muundo wa dhahabu.

Bidhaa za mitindo na vito katika duka. Kuna mannequin iliyovalia shati au pocho lenye madoa ya chui lenye rangi ya maroon na nyeupe. Mannequin hiyo pia imevalia kofia maridadi ya maroon yenye manyoya na miwani mikubwa

Ndani ya duka la nguo na viatu, kuna kabati la kioo lenye rafu zilizojazwa na viatu vya aina mbalimbali, ikiwemo viatu vya kike na vya kiume. Kwenye rafu za juu pia kuna baadhi ya vitu vingine kama vile mikoba.

Meza iliyojaa mashati ya wanaume yaliyokunjwa na kupangwa vizuri yakiuzwa kwenye duka la nguo. Mashati haya yana rangi na mitindo tofauti ikiwemo bluu, nyeupe, rangi ya dhahabu, kijivu na miraba.

Ndani ya duka kubwa ambapo kuna aina mbalimbali za suti za wanaume zenye rangi ya michoro tofauti. Rangi zinaonekana ni pamoja na kahawia, kijivu, buluu, maroon na pia kuna baadhi zenye michoro ya miraba ambazo zimepangwa vizuri kwenye paa za kuninginia nguo.

Ndani ya duka la nguo za kiume au idara ya nguo za kiume ndani ya duka kubwa. Nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu na kwenye vifaa. Kuna rafu za rangi ya kijivu zilizobandikwa ukutani zikiwa na mashati yakiyokunjwa na nguo zingine.

Mlango mkuu wa duka la rejareja la nguo likiwa na jina MYP kwa herufi kubwa zinazongaa juu ya mlango. Nembo ya kampuni inayoonekana kama kofia au kitanzi pia inaonekana Kando ya jina. Ndani ya duka kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye leni zikionyesha aina mbali mbali za mavazi.

Duka la nguo ambalo linawezekana kuwa botiki au sehemu ya duka kubwa la rejareja. Kuna aina mbalimbali za nguo za mwanamke zilizopangwa kwa ajili ya kuonyeshwa. Upande wa kulia kuna manequinn kilichovaa koti lenye miraba ya rangi ya buluu.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo linalowezekana kuwa duka la jeans au mavazi ya kawaida kutokana na bidhaa nyingi zinazoonyeshwa. Kuna bango kubwa jekundu lililowekwa juu likisema kuwa bei imepungua kwa asilimia ya arobaini.

Sehemu ya nje na ndani ya duka la nguo ambalo jina lake linaonekana kuwa La Lofa kwa herufi kubwa zenye mwanga wa zambarau juu ya mlango. Ndani ya duka kuna safu nyingi za nguo zilizopigwa kwenye vikingi. Nguo hizi zinaonekana kuwa za mitindo mbalimbali na rangi.

Sehemu ya duka la nguo, labda duka la nguo za kiume. Kuna rafu nyeupe za kisasa zilizowekwa kwenye ukuta wa rangi ya kijivu zikiwa zimejaa nguo zilizopangwa vizuri. Mashati ambayo yamepangwa kwa bati yaliyoning'inizwa, mengine yamekunjwa na kuwekwa kwenye rafu.

Ndani ya duka la nguo linaloitwa Manix kama inavyoonekana kwenye ishara kubwa juu. Duka hili linaonekana kuwa kubwa na limejaa nguo mbalimbali. Kuna rafu nyingi zenye nguo zilizokunjwa vizuri kwanzia mashati, suruali na labda sweta. Upande wa kushoto kuna rafu zenye vioo zinazoonyesha bidhaa vizuri.

Ndani ya duka kubwa la nguo likiwa na suti nyingi za wanaume zilizopangwa kwenye rafu ya anga. Picha ambayo inaonyesha safu ndefu za suti za wanaume zilizoninginia kwenye hanga. Kuna suti za rangi mbalimbali, zikiwemo buluu iliyokolea, kijivu, nyeusi na baadhi yenye michoro mingi.

Duka la nguo inaonekana kama duka la nguo za mtumba ama duka la bei nafuu. Kuna raki iliyojaa nguo mbalimbali zikiwemo mashati, suruali na na sketi zote zikining'inia kwenye makasia. Juu ya raki hiyo, kuna mifuko na nguo nyingine zilizorundikwa.

Duka la nguo labda duka la idhara au duka mavasi ya Jumia. Nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na stendi za nguo zikiwemo mashati suruali na sketi zote zikionyeshwa kwa utaratifu, kuna manequins mbili, moja amevaa shati la njano na mwingine amevaa shati ya milia.

Ndani ya duka la nguo likiwa na nguo nyingi zilizopangwa kwenye reki za kuning'inia. Nguo nyingi zinaonekana mbele na ni za rangi nyeusi na kijivu huku nyuma zikiwa na rangi tofauti kama vile kahawia, kijani kibichi na zingine.

Duka la nguo lililo wazi, likionyesha uteuzi mpana wa mavazi na kofia zilizopangwa vizuri ikionyesha mtindo wa kiasi au nguo ya pahali. Kuna rafu nyingi zilizojaa nguo za rangi mbalimbali ikiwemo nguo ndefu, mashati na nguo za kifupi.

Rundo kubwa la sweta na fulana za aina mbalimbali zikionyesha kuwa ni duka la nguo, labda la nguo za mitumba au duka la wazi. Nguo nyingi zimening'inizwa kwenye hang huku zikionyesha rangi tofauti kama vile nyekundu, kijivu, njano na zambarau.

Ndani ya duka la nguo linaloonekana kuwa duka la nguo za kiume au duka la nguo za chali za kiafrika. Nguzo kuu ya nguo ni ile iliyopangwa kwenye rafu nyeupe zenye muundo wa kipekee zilizopinda zikiwa zimejaa shati zilizokunjwa vizuri au nguo...

Ndani ya chumba cha kuonyeshea magari, au duka la magari la Nissan, upande wa kushoto kuna dawati kubwa la mapokezi na ambapo wafanyikazi wawili wamesimama. Mwanamke mmoja mwenye nywele ndefu, anaonekana akitabasamu na kumtazama mpiga picha, huku mwingine akionekana nyuma yake.

Gari la aina ya SUV ambalo limeegeshwa nje. Gari lina rangi ya kijivu iliyokolea, linaonekana kuwa Subaru Outback kutokana na muundo wa taa za mbele za grill . Ni gari lenye milango minne na linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Gari la zamani aina ya Land Rover likiwa limepaki rangi ya kijivu iliyokolea na limeegezwa kwenye lami. Gari hilo la Land Rover likiwa na muundo wa pick up ambalo limeegezwa na lina rangi ya kijani kibichi.

Gari aina ya SUV nyeusi ambayo inaonekana kuwa Subaru Forest likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe pengine ni uwanja wa kuuza magariaua sehemu ya kuegesha magari. Gari lina rangi nyeusi inayong'aa na lina muundo wa kisasa.

Safu ya magari yaliyokuwa yameegeshwa yakiwa yamepangwa kuanzia upande wa kulia wa mbele hadi kushoto wa nyuma, yakionyesha mtazamo wa upande. Magari yote yaliyo mbele yanaonekana kuwa ya kisasa na yanang'aa, huku yale yaliyo mbele kabisa yakiwa ya rangi nyeupe na fedha.

Gari la Toyota Landcruiser lililokolezwa kwa ajili ya safari ndefu na maeneo magumu ,ambapo kuna upande wa nyuma kulia wa gari ambalo linaonekana ni aina ya SUV Landcruiser lenye rangi ya bluu.

Gari aina ya Toyota ambayo mara nyingi hutumika kama matatu au van ya mizigo nchini Kenya. Picha imepigwa usiku au jioni kutokana na mwanga wa taa na anga nyeusi. Lina rangi ya fedha au kijivu nyekundu .Magurudumu yake yanaonekana kuwa meusi.

Yaani ndogo la abiria aina ya Toyota lenye rangi nyeupe mlango wa kando wa gari hilo umefunguliwa ukiashiria kuwa ninaweza kuwa ninapakia au kushusha abiria au liko tayari kuondoka.

Gari kuu la aina la Ifinix QXA ya rangi nyeusi inayongaa , ni gari kubwa la kifahari ya SUV skrini yake kubwa enye taa za kisasa na muundo wa mfano.

Gari aina ya Subaru Outback ya rangi ya kijivu iliyopigwa kutoka upande wa nyuma kulia. Aina ya gari ni Subaru ambayo inaonekana kuwa na mfumo wa kituo au SUV ikiwa na muundo mpana na wa kisasa.

Mwanaume na mwanamke wakiwa ndani ya chumba cha kuonyeshea magari, au duka la magari, wote wakitabasamu na kuonekana wenye furaha. Mwanaume amevalia suti ya kijivu na miwani. Anaonekana kuwa muuzaji au mshauri. Anaonyesha mkono wake kulia, labda akielezea kitu kuhusu gari.

Gari aina ya SUV linaloonekana kama Subaru likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Gari hilo limeegeshwa kwenye nyasi ndefu kidogo. Nyuma ya gari kuna miti mirefu ambayo inaonekana kuwa aina ya misonobari.

Rundo kubwa la matairi ya gari yaliyopangwa kwa usawa yakiunda safu au mirundo mingi. Kila tairi linaonekana kuwa jipya na lina muundo wa kisasa wa kukanyaga unaosaidia kushika barabara. Kuna matairi mengi yaliyopangwa karibu yakionyesha wingi wa bidhaa au store kubwa ya matairi. Rangi ya matairi ni nyeusi kama ilivyo kawaida.

Kiwanda cha kutengeneza mabasi ambapo mabasi kadhaa yanaonekana yakiwa katika hatua tofauti za ujenzi. Kwenye sehemu ya mbele kuna pasi la shule lenye rangi ya njano ambalo bado halijakamilika likiwa na kofia ya injini wasi na sehemu ya mbele ikiwa bado haijakamilika kabisa.

Ndani ya gari ionyeshayo usukani na dashibodi, usukani ni mweusi na una muundo wa spika tatu za chuma zinazoungana katikati ambapo nembo ya gari inayoonekana kama farasi inaweza kuonekana kidogo.

Eneo kubwa la maegesho, lililojaa magari mengi ya aina tofauti yakionekana kuwa mapya au yaliyotumika kidogo. Kuna aina mbalimbali za magari kama vile Sedan, SUV na hata baadhi ya magari ya kubebea mizigo.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa. Lori hilo ni la rangi ya chungwa na limebeba magari meupe, kijivu na manjano yakiwa yamepangwa kwenye staha mbili, chini na juu. Magari yote yanaonekana kuwa mapya.

Sehemu ya ndani ya gari kubwa labda gari la abiria lenye uwezo wa kubebea abiria wengi au gari la safari. Kiti cha nyuma kinaonekana wazi kikiwa na viti vizuri vya kujitegemea vilivyotenganishwa na sehemu ya kuwekea mikono.

Mkono wa mwanamke ukimkabidhi funguo la gari mkono wa mwanaume. Mwanamke huyo ana kucha zilizopakwa rangi nyekundu na amevaa koti la suti lenye mistari. Mwanaume amevaa suti nyeusi na shati jeupe. Nyuma yao gari jekundu linaonekana likiwa limeegezwa.

Simu ya mkononi inayoonyesha prokramu ya YouTube ikiwa inatumika ikiwa na maudhui mbalimbali. Nguvu ya mtandao na chaki ya betri pia kuna nembo ya mtandao kwa simu nyandarwa county kuna video inayoendelea kuchezwa yenye kichwa fair well thee well backy Ariana.

Trela ya kubebea magari inayojulikana kama Car hauler ikiwa imebeba magari matatu meusi , trela yenyewe ni ya rangi ya bluu iliyokolea ikiwa na muundo wa ghorofa mbili au zaidi ili kuwezesha kubeba magari mengi.

Eneo la maegesho lililojaa magari kadhaa ya kisasa yanayoashiria kuwa ni eneo la maonyesho ya magari au uuzaji wa magari. Mbele kabisa, kushoto, kuna gari la rangi ya buluu na karibu nalo kuna gari jingine la rangi ya machungwa.

Gari la aina ya SUV ambalo linaonekana kuwa Toyota likiwa limeegeshwa nje, lina rangi ya kijivu iliyokolea na nyeusi iliyokosa na linaonekana kuwa katika hali nzuri. Limesimama juu ya udongo au changarawe. Milango yake imefungwa na madirisha yake yamepakwa rangi nyeusi.

Gari ndogo la abiria aina ya vani ndogo likiwa limeegeshwa kando ya barabara katika mazingira ya mjini. Gari ni aina ya Toyota Hiace lenye rangi nyeupe. Milango wa abiria upande wa kulia imefunguliwa ikionyesha vitu vya ndani na eneo la kuingilia.

Gari aina ya Station Wagon yenye rangi ya kijivu iliyokolea au nyeusi imeegeshwa kwenye eneo lenye lami au udongo mgumu na kwa nyuma kuna ukuta wa zege na uzio mrefu wa chuma unaofanana na ule unaopatikana karibu na majengo au viwanja vya umma.

Mandhari ya nje labda katika eneo la mashambani au misitu midogo kuna mtu amevaa koti ndefu jeusi na suruali ya jinsi ya buluu akitembea na mgongo wake ukitazamana na mtazamaji, kulia kwake kuna gari la aina ya pick-up lenye rangi ya kijani kibichi.

Gari la michezo jeupe lililoboresha ikiwa limeegezwa mbele ya kituo cha huduma za magari. gari hilo lina mlango miwili na linaonekana kuwa na mataili meusi yenye rimu zinazong'aa limeegezwa katika hali ambayo inaruhusu mwonekano mzuri wa upande wake.

Ndani ya chumba cha maonyesho ya magari, magari matatu yamepangwa mfululizo yakionekana kutoka nyuma kushoto kwenye sakafu iliyong'aa, iliyo na vigae vya rangi nyeusi na kijivu iliyokolea. Gari la kwanza upande wa kushoto ni SUV ya rangi nyeupe au fedha.

Gari la kifahari la kale lililopakwa rangi ya kijivu na nyeusi likiwa limeegeshwa kwenye barabara yenye mawe. Gari lina muundo wa zamani sana likiwa na chansi ndefu na sehemu za nje za chuma zinazong'aa. Sehemu kubwa ya gari ni rangi ya kijivu iliyong'aa.

Gari la kifahari ya rangi ya fedha au bluu iliyokoza likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Magurudumu ya gari yanaonekana kuwa na muundo wa kipekee na magurudumu mepesi. Madirisha ya gari yamepakwa giza.

Safu ndefu ya magari meupe mengi yakiwa ni SUV au magari makubwa ya abiria yakiwa yameegeshwa kwenye eneo kubwa ya maegesho. Magari yote yanaonekana kuwa mapya na safi yakionyesha kuwa labda ni sehemu ya uuzaji wa magari, board ya magari au kundi ya magari ya kampuni.

Gari la kisasa aina ya Sedan ambalo linaonekana kuwa la mfano wa Volvo, likiwa limepaki kwenye nyasi. Gari lina rangi ya kijivu buluu inayong'aa na madirisha yenye vioo vyeusi. Magurudumu yake yana spika za kisasa.

Sehemu ya ndani ya gari hasa upande wa mbele, wa dereva na abiria, inaonekana kuwa gari la kisasa ambapo kuna dashibodi yenye rangi ya kijivu na nyeusi na kuna skrini ya media au redio katikati. Uendeshaji ni mweusi na ina nembo ya Toyota katikati pamoja na vifungo vya kudhibiti.

Gari la kifahari ya aina ya Sedan ya rangi ya fedha, bluu lililopaki kwenye eneo lenye nyasi, Gari linaonekana jipya na linang'aa na lina vioo vilivyotiwa giza. Nyumba ya gari hilo kuna magari mengine yaliyopaki na miti mingi ya aina ya mierezi au misonobari.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika nje katika eneo lenye nyasi karibu na magari kadhaa. Katika sehemu ya mbele kuna gari jeusi la kifahari linaloonekana kama Subaru ambalo limeegeshwa kwenye nyasi. Namba ya usajili ya gari ni KDE 597 A ,ikionyesha kuwa gari hili limesajiliwa nchini Kenya.

Kundi la watu wakiwa nje, labda kwenye pipe au mkusanyiko wa jamii katika eneo la wazi lenye miti na nyasi, kuna gari la kubeba mizigo la rangi ya fedha lililoegezwa upande wa kulia. Nyuma yake, kuna magari mengine kadhaa yaliyokuwa yameegezwa, ikiwemo gari chekundu upande wa kushoto.

Gari la kisasa ambalo linaonekana kuwa aina ya Honda Stream au gari jingine la familia lenye rangi nyeusi inayong'aa. Gari hilo imeegeshwa kwenye eneo la maegesho la lami yenye alama za kupaka magari. Juu ya gari kuna muundo wa paa wa sehemu ya kuegeshea magari.

Mikono miwili ikishikana ikiashiria makubaliano ya biashara. Mtu anayevalia suti ya buluu na tai anaonekana akimkabili funguo za gari mtu mwengine ambaye amevaa shati la rangi nyepesi. Nyuma yao kuna magari yaliyo ndani ya chumba cha maonyesho ya magari.

Sehemu ya ndani ya gari hasa dashibodi ya dereva. Gari inaonekana kuwa Subaru au gari lingine la Subaru kutokana na nembo ya usukani ambayo imeandikwa subaru . SUBARU imefunikwa na ngozi nyeusi.

Dashibodi inaonyesha viashiria mbalimbali, ikiwemo mita ya kasi na gechi ya mafuta. Mita ya kasi inaonesha kwamba gari linaenda kwa kasi ya kilomita 4 kwa saa, ikipimwa kwenye kipimo cha mita ya kilometa 15

Gari la abiria aina ya SUV ilikua imeegezwa nje. Kuna gari nyeupe inayoonekana kua subaru forester, ambayo imeegezwa kwenye eneo la wazi upande wa nyuma na upande wa kulia wa gari unaoonekana vizuri. Namba ya usajili wa gari iliyo nyuma ni FKVE 292, kwa herufi ya manjano.

Soko kubwa lenye watu wengi sana na shughuli nyingi. Kuna umati wa watu wengi wakiwa wamekusanyika katika eneo wazi. Baadhi wamesimama. Wengi wamekaa chini wakiuza au kununua bidhaa mbalimbali. Mifuko, bidhaa na vitu vingine vimetawanyika.

Barabara nyembamba iliyojaa shughuli za soko inayowezekana katika mazingira ya mijini, upande wa kushoto na kulia wa barabara kuna vibanda vya maduka ya wazi yofunikwa na vitambaa au madaa, yakiuza bidhaa mbalimbali.

Mapambo ya shanga yaliyotengenezwa kwa ustadi, yanayofanana na kazi za mikono za kitamaduni za Kiafrika hasa za Kimaasai nchini Kenya. Mapambo haya yana rangi nyingi angavu kama vile nyekundu, njano, bulu, kijani na nyeupe.

Soko la wazi au eneo la biashara la mitaani linaloashiria shughuli za kila siku ya kibiashara. Kuna kibanda kidogo cha kuuza asali, kuna chupa nyingi za asali zilizojaa na kufungwa vizuri zikionyesha kwenye meza. Baadhii ya chupa zenye vibandikio vya bei, chini ya kibanda hicho kuna ndoo kubwa ya kijani.

Duka la zawadi au sanaa ya mikono ikionyesha aina mbalimbali za bidhaa za kitamaduni na sanaa. Bidhaa hizo zimepangwa kwa rafu na zingine zimenyonga kutoka juu. Kuna sanamu ya wanyama kama vile pundamilia, twiga na ndege wa aina mbalimbali.

Soko lenye shughuli nyingi. Mbele kabisa kuna miundo ya mayai yaliyopangwa kwenye tray ya rangi mbali mbali kama vile: nyekundu, kijani kibichi, bluu na waridi. Mayai mengine pia yanaonekana kwenye vikapu chini.

Mkusanyiko mkubwa wa vinyago vya kiafrika vilivyo tengenezwa kwa mbao vikiwa vimepangwa na kuning'inizwa kwenye ukuta au sehemu maalum ya kuonyeshea. Vinyagi hivi vina rangi ya mambo tofauti vikionyesha utajiri wa sanaa na utamaduni wa kiafrika. Baadhi ya vinyago vina nywele au mapambo mengine.

Rundo la magunia makubwa yaliyo fungwa vizuri yaliyo jazwa nguo. Magunia haya yamefunikwa kwa plastiki nyeupe na wazi na yamefungwa kwa kamba nyeusi au kandara za plastiki ili kuzishika vizuri.

Soko lenye mazingira nyingi lakini pia likionyesha hali ya uchafu. Mbele kabisa ardhi ni matope na kuna vijishimo vidogo vilivyojawa na maji machafu pamoja na mabaki ya mboga au matunda yaliyomwagika chini.

Soko la wazi lenye msongamano mkubwa wa watu na duka za nguo zilizotawanyika chini. Watu wengi wakiwemo wanunuzi au wauzaji wa bidhaa waking'ang'ania au wamesimama karibu na nguoi hizo wakichangua au kuuza nguo zenyewe zina rangi mbalimbali nazimepangwa katika marundo makubwa.

Soko la matunda lenye shughuli nyingi na rangi ya kuvutia. Kuna rundo kubwa la matunda mbalimbali yaliyopangwa kwa ustadi yakiwemo ndizi, tikitimaji, paipai, machungwa, tufaha, parachichi na zabibu za rangi ya zambarau.

Rundo kubwa la viatu mbalimbali hasa viatu vya michezo, vilivyopangwa au kuwekwa pamoja. Viatu hivyo viko kwa ukubwa wa rangi tofauti vikiwemo nyeupe, nyeusi, nyekundu, buluu na kijivu; imepangwa kwa njia ambaye inayoonyesha viko sokoni.

Soko la wazi au duka la nguo za mtumba ambalo linaweza kuwa katika emeo la Kilifi au sehemu nyingine yeyote yenye masoko kama haya. Kuna nguo nyingi za aina mbalimbali zilizopangwa kwa kuning'inizwa. Upande wa kulia kuna rundo la nguo zilizokunjwa na bango dogo linaonekana likisoma Jumpers ni 300.

Shughuli ya kupakua au kuuza vitunguu vingi. Kuna rundo kubwa la magunia ya vitunguu vyekundu yakiwa yamepangwa chini na mengine yakiwa ndani ya lori kubwa la kijani. Kuna mwanamke amevaa kofia kubwa nyeupe na nguo ya rangi ya bluu na nyeupe akisimama karibu na magunia ya vitunguu.

Rundo kubwa la radish nyekundu zikiwa na majani yake ya kijani kibichi yaliyokatwa kidogo. Katikati na upande wa kushoto kuna mavuno ya rosemary yenye majani membamba na yenye shindano.

Aina mbalimbali ya viungo na unga wa nafaka vilivyopangwa kwenye ndoo au vyombo vidogo kwenye soko au duka la viungo ,kuna rangi tofauti za viuongo ikiwemo manjano, machungwa na nyekundu pamoja na viungo vingine kavu vyenye rangi ya kahawia na kijani.

Soko lenye shughuli nyingi pengine soko la wazi au la barabarani. Kuna watu wengi wanaoonekana wakinunua na kuuza bidhaa mbalimbali. Wanawake wawili wameinamia chini, wakipanga au kuchagua bidhaa.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa linauza nguo za mitumba. Kuna rundo kubwa la nguo za aina mbalimbali na rangi za aina mbalimbali zimetandazwa chini au kwenye meza.

Mazingira ya soko la wazi au eneo la biashara la mtaani likiwa na gari ndogo la mkononi la kuuza chakula au bidhaa ikilindwa na mwavuli mkubwa. Kuna gari ndogo lenye magurudumu ambalo limepambwa kwa nembo.

Soko la ndani au duka kubwa lenye sehemu mbalimbali za biashara linaonekana kama kuna maduka mengi madogo au vibanda vilivyopangwa pamoja. Upande wa kushoto kuna sehemu inayoonekana kama duka la maua, lenye maua mengi ya rangi tofauti.

Mkusanyiko mkubwa wa vikao vilivyosokotwa kwa mikono vikiwa na maumbo na rangi mbalimbali. Kikapu hivi vimetengenezwa kwa nyuzi asili na baadhi vimepambwa kwa rangi za kuvutia kama vile nyekundu, manjano na kijani.

Rundo kubwa la mabuyu yaliyokauka yametawanyika chini kwenye soko au eneo la wazi. Mabuyu hayo yana maumbo na ukubwa mbalimbali, mengine yakiwa madogo na mengine makubwa na yenye rangi ya kahawia iliyokauka.

Bidhaa za shambani vilivyopangwa vizuri kwenye vibanda vya mbao zikuuzwa sokoni kutoka kushoto kwenda kulia kuna viazi vikuu ambavyo ziko na rangi ya kahawia zikuwa zimpangwa kwa wingi, pia kuna vitunguu amabazo ziko na rangi nzuri ya zambarau.

Soko la bidhaa za kitamaduni au ufundi labda soko la watalii. Upande wa kushoto kuna bidhaa zilizopangwa kwa kitambaa chenye rangi angavu na michoro ya mviringo. Kulia kwake kuna meza au vibanda vilivyojaa bidhaa mbalimbali.

Soko la wazi la bidhaa za sanaa na ufundi wa mikono labda soko la watalii au soko la jadi. Sehemu ya mbele kuna stendi iliyojaa shanga na mikufu ya rangi mbalimbali zilizopangwa kwa urefu wa rangi tofauti. Kushoto kwake kuna ubao mwekundu wenye kujazwa na eldini.

Duka la zawadi au soko la bidhaa za kitamaduni labda katika eneo la watalii kwa kuzingatia aina ya bidhaa zinazoonekana. Kuna vibanda au meza zilizojaa bidhaa mbalimbali za ufundi. Kuna viatu vingi vya ngozi vilivyopambwa vikubwa, shanga na vitu vingine vya sanaa vilivyotengenezwa kwa mikono.

Eneo la soko au duka la mboga likiwa limejaa matunda na mboga. Sehemu kubwa imechukuliwa na migomba mingi ya ndizi, kuna mikunga ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikining'inia kwa wingi upande wa kulia.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa soko la mboga. Dari nyeusi ya kitambaa imetadazwa juu ukitoa kivuli au ulinzi dhidi ya mvua. Kuna meza ndefu au vibanda vilivyojaa mboga za majani kama vile spinach , zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Soko lenye shughuli nyingi likiwa limejaa matunda na mboga mbalimbali. Katika sehemu ya mbele kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu , pilipili hoho za kijani na labda viazi au matunda mengine yenye rangi ya njano isiyokolea.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi lililojaa bidhaa za kilimo hasa matunda na mboga. Kuna mwavuli mengi ya vikapu vilivyojaa matunda na mboga za rangi tofauti kama vile nyekundu, njano na kijani zikiwemo ndizi, maembe na viazi. Wafanyibiashara na wanunuzi wanaonekana wakizunguka sokoni.

Sehemu ya soko la watu au duka ndogo la ufundi wa mikono likiwa limejaa bidhaa za mapambo na vitu vingine vya kitamaduni ,sehemu kubwa hasa upande wa kushoto, imejaa namba ndefu zaa shanga na mapambo ya shingo.

Soko au duka lililojazwa na vyombo mbalimbali vya jikoni na vitu vya nyumbani ambapo kuna vyombo vingi vya plastiki kama vile vikombe, bakuli, ndoo na chupa za rangi tofauti kama vile nyekundu, bluu, kijani na njano na vyungu.

Soko au sehemu ya kuuza mboga, kuna ndoa kadhaa, nyingi zikiwa nyeupe zimejaa viazi juu yake. Chini ya ndoo hizo, kwenye meza au sakafu ,kuna safu za karoti nyingi za rangi ya machungwa, zilizopangwa vizuri. Karibu na karoti ,kuna pilipili hoho chache za rangi ya kijani kibichi.

Ndani ya soko kubwa lenye paa la kipekee lenye umbo la kupa likiwa madirisha wengi ya mistatili juu yanayoruhusu mwanga asili kuingia. Huu unaweza kua chumba la sanaa la kenya au soko lingine kubwa la sanaa na bidhaa za kitamaduni.

Soko au mahali pa biashara labda usiku, au mahali penye mwanga hafifu. Upande wa kushoto kuna meza zilizojazwa matunda mbalimbali kama vile ndizi, maembe na machungwa yaliyopangwa kwa ajili ya kuuza.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, pengine lililoko katika eneo la mijini. Wafanyabiashara, wengi wao wakiwa wanawake wamekaa chini wakishughulikia bidhaa zao zilizorundikwa chini. Bidhaa zinaonekana ni pamoja na viazi, vitunguu na mboga zingine.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, labda katika eneo la mji au kitongoji. Kuna troli tupu au mkokoteni wa kubebea mizigo ukiwa na fremu ya chuma. Hii inaashiria shughuli za usafirishaji wa bidhaa sokoni.

Ndani ya soko ambacho kinachoonekana kutokuwa na shughuli kwa sasa au kimefungwa kwa sasa, kuna meza nyingi za mbao kwa vibanda zilizopangwa safi ambavyo vinaonekana kutumika kwa ajili ya kuuza bidhaa. Baadhi ya meza zimefunikwa na shuka nyeupe au magunia makubwa.

Jengo la biashara la ghorofa kadhaa lililoko kando ya barabara ya udongo. Jengo hili lina maduka au nafasi za biashara kwenye ghorofa ya chini na ghorofa za juu zikiwa na madirisha mengi. Paa la jengo hilo linaonekana kuwa ya bati ya bluu.

Jengo la kisasa lenye ghorofa nyingi likiwa bado linaendelea kujengwa au limekamilika hivi karibuni kwani baadhi ya maeneo yanaonekana kama bado hayajakamililika. Jengo hilo lina mchanganyiko wa kioo chenye rangi ya blue na kuta za saruji zikiwa na madirisha mengi.

Balcony ya kisasa kwenye jengo lenye rangi ya njano. Balcony ina sakafu ya vigae vyeupe na uzio va vioo na chuma kinachong'aa. Rangi ya njano ya jengo inatoa mwonekano wa kuvutia na wa kisasa. Kutoka kwenye balcony kuna mwonekano wa majengo mengine marefu.

Jengo refu la kisasa linaloonekana kuwa jengo la ghorofa au ofisi likiwa na rangi nyeupe na madirisha ya buluu. Jengo lina balconi nyingi zilizojitokeza zikiongeza maonekano wake wa kipekee. Juu ya jengo kuna bango au shera yenye maandishi, ingawa hayaonekani vizuri.

Nyumba kadhaa za kisasa zilizojengwa kwenye eneo ya makazi labda ndani mwa jiji au mji mdogo. Mbele kabisa kuna eneo kubwa la ardhi wazi lenye nyasi kavu na chache zilizoota. Nguzo ndogo za rangi ya buluu na nyeupe zinaonekana.

Chumba cha kisasa cha makazi lenye ghorofa kadhaa likiwa na usanifu wa kisasa na mazingira yaliyopangwa vizuri. Jumba lipo katikati na mbele ina ghorofa tatu ikiwa na rangi ya kijivu na nyeupe. Lango kuu ni kwenye usanifu wake wa kisasa.

Eneo la ghorofa, kwenye makazi au ofisini likiwa limeangazwa na taa zake wakati wa usiku au jioni ,kiko katikati ya picha na limezungukwa na miti mirefu yenye majani mengi, ambayo inaonekana kuwa ni sehemu ya bustani.

Jengo refu la kisasa, na makaazi labda ghorofa au vyumba vya kupangisha vikiwa na ghorofa nyingi. Jengo lina rangi ya machungwa au kahawia nyepesi, na lina balkoni nyingi, zenye vizuizi vya chuma cheusi. Kila ghorofa lina madirisha makubwa.

Mandhari ya nje ya nyumba au jengo la kisasa lenye bustani na eneo la nje la kuketi. Kuna jengo ndogo la ghorofa mbili yenye ngazi ya chuma inayoenda juu. Jengo hilo linaonekana kuwa na kuta za rangi ya kijivu.

Chango kubwa likiwa katika ujenzi. Chengo hilo linaonekana kuwa na ghorofa kadhaa, na kuna miti mitupu ambayo inaonekana kuzunguka sehemu kubwa ya jengo hilo. Ikionyesha kuwa kazi inaendelea sehemu ya mbele ya jengo linaonekana pia.

Ukuta wa uzio uliojengwa kwa matofali wenye rangi mbili tofauti, nyekundu na kijivu, yaliyopangwa kwa muundo wa miraba. Matofali yamepangwa kwa njia inayojenga umbo la mistari iliyopinda kidogo ikitoa muundo wa kipekee na wa kuvutia.

Jengo refu la kisasa la ghorofa nyingi likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa wenye balconies nyingi zinazoelekea nje na vioo vya bluu .Jengo lina rangi nyeupe na inaonekana kuwa jipya . Mbele na pande zake kuna miti mikubwa .

Mandhari ya jiji kubwa ikiwa imepigwa kutoka sehemu ya juu labda jengo refu. Kuna majengo mengi, marefu baadhi yakiwa ya kisasa yenye kuta nyeupe na madirisha mengi, na mengine yakiwa na rangi ya asili. Kati ya majengo hayo kuna maeneo makubwa yaliyofunikwa na miti mirefu.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili. Inaonekana kuwa na usanifu wa kuvutia na mistari safi. Nyumba hio ina rangi ya upande wowote kama vile kijivu, beige na nyeupe zilizochanganywa na maelezo ya kahawia au mbao.

Nyumba kubwa inayoonekana kuwa ya kifahari iliyozungukwa na bustani kubwa na iliyopambwa vizuri. Kuna nyumba yenye rangi ya kahawia au beige yenye madirisha mengi na paa ya kawaida. Mbele ya nyumba kuna bustani kubwa yenye nyasi iliyokatwa vizuri.

Sebule kubwa na ya kisasa. Sakafu imetengenezwa kwa mbao zenye rangi ya kahawia. Upande wa kushoto kuna milango mikubwa ya kioo iliyopendeza iliyoelekea kwenye eneo la nje lenye mimea na miti.

Eneo lenye ardhi kavu isiyoendelea mbele na majengo kadhaa nyuma yake, chini ya anga yenye mawingu. Kuna ardhi kubwa iliyofunikwa na nyasi kavu yenye rangi ya kahawia njano ikionyesha kuwa labda ni msimu wa kiangazi.

Jengo la gorofa lenye rangi ya kahawia, pinki na paa la rangi ya kahawia. Juu ya jengo kuna bango lenye maandishi Huko Lifestyle Apartments ; jengo hilo lina maandishi mengi. Mbele ya jengo na kando kuna miti mirefu yenye majani mabichi ikificha sehemu ya chini.

Jengo refu la ghorofa nyingi likiwa bado linajengwa na lina crane kubwa ya ujenzi ikisimama juu yake. Jengo hilo ni refu ambalo bado linaendelea kujengwa. Sehemu fulani za jengo zinaonekana zimekamilika.

Mandhari ya jiji kubwa yenye majengo mengi yaliyosongamana na aina mbalimbali za ujenzi. Kuna majengo ya chini yenye paa zenye kutu na kuta zinaonekana kuzeeka yakionyesha maeneo ya makazi duni au ya zamani. Katikati kuna mistari wa kijani unao weza kuwa mto au mkanda wa kijani kibichi unaopita katikati ya maje...

Majengo kadhaa chini ya anga safi ya blue . Kuna jengo la ghorofa lililojengwa na matofali ya saruji na limeezekwa kwa bati nyekundu. Upande wake una maandishi: Mobile Plaza. Kushoto kwake kuna jengo jingine lenye rangi ya blue na machungwa.

Jengo refu la ghorofa nyingi linaloonekana kuwa la makaazi au la kibiashara likiwa limetawala sehemu kubwa ya picha. Jengo hili lina rangi ya kijivu au cream iliyokoza na ina balconies nyingi. Juu ya paa ya jengo kuna miundo ya antenna au mawasiliano.

Jengo kubwa ambalo ni jengo la kale au kiwanda likiwa na kuta za rangi ya kahawia isiyokolea . Jengo hili lina paa ya bati na rangi ya bluu. Sehemu ya juu ya kuta ina madirisha madogo.

Jengo lililo katika hatua za mwanzo za ujenzi au labda ujenzi, umesimama likiwa na kuta za tofali za zege zilizo wazi bila kupakwa rangi. Jengo lina ghorofa mbili au zaidi, juu ya ukuta kuna nondo za chuma zilizosimama wima.

Barabara pana ya lami yenye magari machache au kila magari kabisa ikionyesha mazingira ya utulivu labda katika eneo la makazi au nje kidogo ya mji wa kilifi. Upande wa kulia wa barabara, kuna eneo lenye nyasi na mbele yake kuna nyumba kadhaa.

Majengo matatu makubwa ya ghorofa yaliyojengwa kwa mawe ya saruji, yakiwa bado yanaendelea kujengwa. Majengo haya yanaonekana kuwa marefu na yana madirisha mengi yaliyopangwa kwa safu. Juu ya moja ya majengo kuna mjenzi anayefanya kazi akionyesha kuwa ujenzi unaendelea.

Lango jeusi la chuma lililo na waya zenye ncha kali zilizozungushiwa juu yake kwa ajili ya usalama. Juu ya lango hilo kuna bango dogo la karatasi nyeupe lililobandikwa likiashiria kuwa kuna nyumba ya kulala , vyumba viwili.

Jengo kubwa la ghorofa nyingi likiwa bado linaendelea kujengwa. Sehemu kubwa ya jengo hilo linaonekana likiwa bado ni mifupa tu ya saruji na matofali na kuna nguzo za mbao za usaidizi, zikiwa zimetumika kwenye sehemu mbalimbali, zikionyesha ujenzi bado unaendelea.

Jengo ndogo la ghorofa moja lililojengwa kwa mtindo wa kisasa na wa kupendeza. Kuta zake za chini zimejengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu na sehemu ya juu ni rangi ya cream au nyeupe. Ina madirisha mengi yenye fremu nyeupe na milango miwili ya rangi nyeupe yenye glasi ndogo.

Jengo kubwa lililo katika ujenzi ukiwa na ghorofa kadhaa. Sehemu kubwa ya jengo hilo, limefunikwa na miti ya mbao inayotumika kama viunzi ikionyesha kuwa kazi ya ujenzi inaendelea. Jengo hilo lina rangi nyeupe.

Majengo mawili marefu ya kisasa yanayoonekana kuwa majengo ya ghorofa au vyumba vya kuishi. Majengo haya yamepakwa rangi ya kijivu iliyokolea na sehemu nyingine zikiwa na rangi nyeupe ,zikiwa na madirisha mengi na balcony zilizo na vizuizi vyeupe.

Eneo kubwa la ardhi kavu inayoonekana kama mandhari ya mashambani au eneo la maendeleo, katikati na upande wa kushoto kuna barabara ndefu pana isiyo na lami inayopita katikati ya eneo hilo. Ardhi inaonekana kuwa kame kwa kiasi kikubwa.

Eneo la ujenzi au maendeleo ya miji ikiwa na majengo kadhaa yenye urefu tofauti na ardhi tupu. Kuna eneo kubwa la ardhi tupu labda limeandaliwa kwa ajili ya ujenzi likiwa na udongo wa rangi ya kahawia.

Duka kubwa lenye rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali hasa bidhaa za karatasi kama vile taulo za jikoni na karatasi za choo. Kuna mabango ya, promotion, na meza yaliyo na bei zilizopunguzwa. Mwangaza unatoka kwenye taa nyingi za dari.

Sebule kubwa na ya kisasa. Sakafu imetengenezwa kwa mbao zenye rangi ya kahawia. Upande wa kushoto kuna milango mikubwa ya kioo iliyopendeza iliyoelekea kwenye eneo la nje lenye mimea na miti. Ukuta mmoja umefunikwa na kabati kubwa.

Jengo refu la ghorofa nyingi labda kwa kazi au ofisi ikionekana kutoka chini kuenda juu. Jengo hili lina muundo wa kisasa likiwa na rangi ya kahawia iliyokolea na mistari myeupe au ya rangi ya krimu kwenye kingo na sehemu za madirisha.

Ndani ya duka kubwa hasa katika sehemu ya matunda na mboga ya asili, kuna rafu ndefu za matunda na mboga zilizopangwa vizuri kwenye vibanda maalum. Kuna matikiti maji na mboga aina nyingine za matunda na mboga za kijani kibichi.

Ndani ya duka la vifaa vya kielektroniki na vifaa vya nyumbani, kuna safu nyingi za televisheni za kisasa ambazo zimepangwa kwenye kuta na rafu. Televisheni nyingi zimeunganishwa na kuonyesha picha mbalimbali, zikiwemo habari, matangazo, na picha za asili.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa ambapo kuna safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali, hasa vinywaji kama juice na soda zenye rangi ya machungwa. Rafu hizo zimepangwa vizuri na kuna bidhaa nyingi za kuchagua.

Ndani ya duka kubwa au duka la jumla likiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa za plastiki za nyumbani. Bidhaa hizi ni pamoja na bakuli, vikombe, vyombo vya kuhifadhia chakula na vitu vingine vya jikoni yenye rangi mbalimbali kama vile pinki, buluu, kijani kibichi, manjano na zambarau.

Jengo la biashara lenye maduka mbalimbali. Kuna duka kubwa lenye jina, Quickmart, lililoandikwa kwa herufi kubwa nyekundu na kijani na chini yake kuna maneno, eat and. Juu ya chini ya, quickmart, kuna bango jingine kubwa lenye maneno, ishirini na saba mpaka saba.

Taswira pana ya ndani ya duka kubwa lenye ghorofa likiwa limejaa bidhaa mbalimbali na wateja. Picha imepigwa kutoka sehemu ya juu ikitoa mtazamo wa chumba wa duka. Kuna rafu nyingi ndefu zilizopangwa kwa utaratibu zikiwa zimejaa bidhaa za aina mbalimbali.

Ndani ya duka la rejareja au supermarket hasa idara ya nyama. Muundo wa duka unaonekana wa kisasa na wenye mpangilio mzuri. Kuna mabango makubwa yenye maandishi, pork, white meat na red meat, ikiashiria sehemu tofauti za nyama zinazouzwa.

Sehemu ya nje ya duka la bidhaa za vyakula inayoitwa, chandarana food plus. Jina la duka limeandikwa kwa herufi kubwa na chini yake kuna kaulimbiu, more than just food. Mlango wa duka unaonekana wazi na ndani yake kuna wateja wakichagua bidhaa.

Duka kubwa la bidhaa kama vile duka la jumla, tunaona njia pana kati ya rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto na kulia, rafu zimejaa pakiti za vyakula, vinywaji na bidhaa nyingine. Kuna stendi ya matangazo yenye bango kubwa la njano lililoandikwa five zero seven promotion .

Ndani ya duka kubwa au duka la jumla ikionyesha njia ndefu iliyojaa rafu zenye bidhaa mbalimbali, upande wa kushoto, rafu zimejaa bidhaa za juisi na vinywaji vingine vilivyofungashwa kwenye makutano au chupa.

Katika duka kubwa, samaki mbalimbali wamewekwa juu ya barafu iliyo sawa ili kuwafanya wabaki safi. Kuna aina tofauti za samaki, baadhi wakiwa wazima na wengine wakiwa wamekatwa vipande vipande au vileti.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa iliyo jaa bidhaa za chakula hasa mayai na bidhaa za kuoga. Kuna rafu nyingi ndefu zilizo jazwa na bidhaa rafu hizo zinaonekana kuwa zimepangwa vizuri zikionyesha wingi wa bidhaa zinazo uzwa. Sehemu kubwa ya rafu ya katikati na kulia zimejaa carton za mayai.

Ndani ya duka kubwa la rejareja ikionyesha sehemu ya bidhaa za usafi wa nyumbani na bidhaa nyingine. Kuna rafu ndefu zilizojazwa na bidhaa mbalimbali zikiwemo sabuni za kufulia, visafishaji na bidhaa nyingine za usafi. Bidhaa nyingi zinaonekana kuwa za chapa ya Safisha.

Jengo la duka kubwa la Quickmart likiwa na ishara kubwa nyekundu yenye jina hilo na nembo ya kijani nyepesi yenye maandishi fresh and easy . Jengo lina rangi nyeusi na lina paa la bati au chuma. Mbele ya duka kuna sehemu ya kuegeshea magari.

Ndani ya duka kubwa la Carrefour likiwa limejaa bidhaa mbalimbali na alama za matangazo linaloonekana kuwa Carrefour nchini Kenya kutokana na kuwepo kwa huduma ya Mpesa agent . Juu ya mlango au sehemu ya kuingia kuna bango kubwa la rangi ya bluu yenye maandishi welcome to Carrefour .

Ndani ya duka kubwa ambao ni duka la jumla likiwa na safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Sakafu ina vigae vyeupe na kuta ni nyeupe zikitoa mwonekano safi na mpana. Kuna rafu zilizojaa bidhaa kama vile kahawa, chai na bidhaa nyingine za vyakula.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa labda duka la jumla au duka la vifaa vya nyumbani na michezo. Kuna safu ndefu vya viti za plastiki za rangi tofauti kama vile kijivu, bluu, nyeusi na nyeupe vikiwa vimepangwa. Baadhi ya vitu vimepangwa juu ya vingine.

Sehemu ya duka kubwa la vyakula hasa idara ya jibini na diary . Juu ya idara hiyo kuna bango kubwa lenye maandishi Cheese and Deli na pia bango lingine kubwa lenye picha ya jibini na maandishi Import Cheese . Chini ya bango hayo kuna kaunta ndefu.

Sehemu ya duka kubwa inaouza bidhaa za kuoga, kuna rafu kataa zilizo jaa aina mbali mbali za keki biscuit na mvinyo yote zikiwa zimefangashwa vizuri. Juu ya rafu kuna mabango yanaoonyesha aina ya bidhaa kama cookies .

Rafu ndefu zilizojaa vinywaji baridi na bidhaa nyingi katika duka kubwa au duka la jumla. Kwenye rafu za juu, kuna chupa nyingi za vinywaji baridi vya aina mbalimbali ikiwemo Fanta, Sprite, Coca-Cola na vinywaji vingine vya matunda vyenye rangi tofauti.

Safu ndefu ya rafu katika duka kubwa iliyojaa bidhaa mbalimbali, za usafi, hasa sabuni na vitakasaji. Kuna rafu ndefu nyeusi yenye rangi nyingi zilizojazwa na bidhaa. Rafu hizi zinaonekana kuwa zimepangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa la rejareja lenye isles ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Dari ya duka inaonyesha miundo ya chuma na taa ndefu zinazotoa mwanga mkali. Kuna watu wachache wakitembea kwenye njia kati ya rafu wakiangalia bidhaa.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa ikionyesha sehemu ya vinywaji. Kuna rafu ndefu zilizojaa chupa na pakiti za vinywaji mbalimbali. Upande wa kushoto, kuna chupa za maji zilizopangwa kwa safu ndefu. Pembeni yake, kuna vinywaji vya rangi mbalimbali kama juisi na soda.

Ndani ya duka kubwa la rejareja ambao kuna fridge kubwa ya kioo yenye umbo la mviringo iliyojaa vinywaji mbalimbali kama vile juisi na vinywaji baridi vikiwa vimepangwa kwa safu za rangi tofauti. Nyuma ya friji hiyo upande wa kulia kuna bango kubwa lenye nembo Bad Girl .

Ndani ya duka kubwa kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo bidhaa za karatasi kama taulo za jikoni makaratasi za jua ambazo zimepangwa kwa wingi. Pia kuna alama za bei na matangazo ya promotion yakionyesha punguzo la bei.

Ndani ya duka kubwa au duka la chuma la vyakula na barabara kuu ndefu hiyo iiliyoelekea mbali ikiwa na rafu ndefu pande zote mbili, zilizojaa bidhaa mbalimbali. Rafu zimepangwa vizuri na zimejaa bidhaa zenya vinganishio vya rangi tofauti.